Nguzo yenye rangi ya kahawia inayobeba nyaya za umeme na kupeleka huduma hiyo kwa makazi ya watu yaliozunguka.

Mfumo wa uzalishaji umeme ukiwa umetengenezwa na vyuma vingi vyenye rangi mbalimbali, ukiitoa moshi mweupe kuelekea angani na kuzungukwa kwa mandhari ya kijani kibichi.

Mlingoti wa asili ya mti, wenye kubebea nyaya mbalimbali, nne zikielekea kushoto, tatu zikielekea kulia.

Alama za barabarani, zenye mistari meupe na meusi, yenye ishara ya pundamilia inayotumiwa na wenda kwa miguu, huku magari yakisimama kuwapisha.

Alama ya barabarani yenye rangi nyeupe, iliyotamalaki kwa nyekundu, inayomuongoza dereva kutoa gari kutoka kwenye barabara kuu na kwenda kwenye chipuko ya barabara nyingine.

Usafiri aina ya pikipiki uliokuwa na dereva na abiria wenye kukatika kwenye barabara ya lami iliyokua na maduka mengi.

Mfumo wa barabara ya chini wenye njia sita zenye kuruhusu magari upande mmoja, ulipambwa na daraja lenye rangi ya njano na nyeusi.

Wafanyakazi wa kampuni ya usafi wakizoa takataka kwa kutumia vifaa vya kisasa kwa kujifunika mdomoni na vya kuzolea uchafu.

Mfumonwa takataka wenye wafanyakazi wengi wa kiume, wa kike, wamama, wababa, wenye magari mawili yanayofanya kazi kwa kutupa taka hizo.

Mfumo wa kuweka takataka ukiwa kwenye dumu za rangi mbalimbali ikiwemo mfuko mweusi, mandhari ya majani ya rangi ya kijani kibichi ukizunguka eneo hilo.

Mifumo ya takataka, ikiwemo kwenye mandhari ya majani pamoja na nyumba za gorofa zilizozunguka.

Mfumo wa takataka uliokua jirani na uzio wa matofali, unaohifadhi uchafu utokanao na shughuli za kibinadamu.

Choo cha kisasa kinachohamishika chenye milango miwili, mmoja wa kiume na mwingine wa kike, chenye kutumika kuhifadhi uchafu wa haja za binadamu.

Madumu matatu ya rangi nyeusi yenye magurudumu mawili kila mmoja yanayotumika kuhifadhi takataka yako kwenye mandhari ya kijani kibichi.

Mfumo wa takataka unaotumika na wafanyakazi wa kampuni waliovalia sare nyeusi na mashati ya bluu, kutoa taka hizo kutoka kwenye gari lenye rangi nyekundu na mstari mweupe.

Mifumo ya takataka kama vile mifagio ya chuma, kawaida, matoroli ikitumika na wafanyakazi kuweka mazingira safi. Mandhari ya miti iliyostawi kwa rangi ya ukijani ikizunguka eneo hilo.

Bomba la kijani lenye kubeba mfumo wa maji safi na salama, ukikatisha kwenye mtaro wenye seng’enge wa asili ya chuma.

Mifumo ya maji safi na salama inayotoka kwenye matenki makubwa meusi, kuelekea kwa matumizi ya binadamu kupitia mabomba yenye rangi ya kijani kibichi.

Gari lenye mfumo wa maji safi na salama, liko na rangi ya bluu, linalotoa huduma hiyo katika matanki ya rangi nyeusi, pembeni kukiwa na watu wawili.